Vituo vingi vya umeme vilivyo na miundo ya chuma na nyaya nyingi vinaonekana chini ya anga safi ya bluu. Nguzo ndefu za usambazaji wa umeme zimesimama imara zikiwa na nyaya zenye nguvu zilizounganishwa kati yao. Vifaa mbalimbali vya umeme kama vile: transformer na vizuia umeme, vimepangwa kwa utaratibu chini. Eneo lote linaonekana kuwa kituo cha usambaza umeme, ikionyesha miundo mbinu muhimu ya nishati.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kinaonekana kutoka juu kikitoa moshi mweupe kwenye minara yake yakupozea. Miundombinu mingi ya viwanda kama vile majengo, mabomba, na nyaya za umeme imeenea eneo lote. Kwa mbali milima na maeneo ya kijani yanaonekana yakionyesha mazingira ya asili karibu na kituo hicho.

Mnara mrefu wa chuma umezungukwa na anga la buluu. Nguzo hio inabeba nyaya nyingi za umeme. Chini yake kuna mimea na miti michache inayoonekana.

Kuna kituo kikubwa cha umeme cha kupunguza nguvu za umeme kilicho na transformer kadhaa zilizopangiliwa kwa mstari. Transformer hizo zimezungukwa na kuta za saruji, zikionyesha tahadhari za usalama. Nyaya za umeme na miundo ya chuma inayoendana na usambazaji wa umeme inaonekana juu ikielekea angani. Chini, kuna changarawe na njia za saruji zikionyesha mazingira yaliyopangwa vizuri ya kiwanda.

Mnara mrefu wa umeme umesimama katikati ya mandhari ya wazi. Waya za umeme zinaenea mbali zikiwa na mipira mekundu iliyoning'inia. Milima mirefu inaonekana kwa mbali chini la angaa la bluu lenye mawingu meupe.

Kinaonekana kuwa kituo kikubwa cha kusambaza umeme, chenye nguzo nyingi na nyaya zinazosambaza nishati. Kuna majengo madogo yaliyokuwa yamejengwa karibu na vifaa vya umeme, labda kwa ajili ya kudhibiti au kuhifadhi. Anga la jioni linaonekana kuwa zuri na mawingu likionyesha uzuri kwenye mandhari ya viwanda.

Mnara mkubwa wa kusambaza umeme unaounganisha nyaya kadhaa umesimama katikati ya mandhari ya wazi. Sehemu kubwa ya eneo imefunikwa na miti na vichaka, huku njia nyekundu ya udongo ikionekana kwa mbali. Anga lina mawingu meupe na bluu likionyesha hali hewa tulivu. Miundo kama hii ni muhimu kwa usambazaji wa umeme katika maeneo makubwa.

Inaonekana kuwa kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo ndefu za chuma na nyaya zinazoonekana. Majengo kadhaa yanaonekana karibu na muindo hiyo ya umeme. Baadhi yakiwa na paa za bati za kijani na nyeupe. Ardhi iliyowazi na mimea midogo inaonekana nyuma. Ikionyesha mazingira ya viwanda au mashambani. Anga ni yenye mawingu ikionyesha hali ya hewa inayoelekea kuwa na mvua au jua lisilokolea.

Hiki ni kiwanda kikubwa cha viwanda kinachoonyesha mabomba makubwa ya metali yaliyopangwa kwa utaratibu. Wafanyikazi wamevalia mavazi ya kujikinga ikiwemo kofia ngumu na fulana za usalama zenye rangi angavu, wakitembea kwenye njia iliyowekwa. Miundo mbinu tata ya mitambo na mabomba inaonekana kuelekea majengo makubwa upande wa kulia. Anga la bluu na mawingu meupe yanaashiria siku ya jua kali inayoonyesha mazingira ya nje ya kiwanda.

Mandhari haya yanaonyesha kundi la ndege watatu weusi na weupe karibu na maji. Ndege hao wanatembea kwenye nyasi ya kijani kibichi karibu na ukingo wa bwawa au mto. Baadhi ya ndege wako ndani ya maji huku wengine wamesimama kwenye kingo. Nyasi ndefu zinakua kando ya maji zikioyesha uzuri wa asili. Mazingira yanaashira utulivu na uwepo wa wanyama pori katika eneo la maji.

Kifaru mkubwa anavuka barabara ya udongo iliyo katika eneo la wazi lenye nyasi ndefu. Kifaru mwingine mdogo anaoenekana akimfuata kwa nyuma akionyesha uhusiano wa familia. Barabara hio inaonekana kupinda na kupanda kidogo ikipita katikati ya mandhari ya asili. Kwa mbali, milima na miti inaonekana ikionyesha mazingira ya hifadhi ya wanyamapori au mbuga.

Kuna rundo kubwa la takataka likiwa limetapakaa eneo lote la picha, likionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Takataka hizo zinajumuisha zaidi ya mifuko wa plastiki, chupa na vitu vingine vilivyotupa, vikifanya mandhari ionekane chafu na isiyopendeza. Miti na miundo mbinu isiyoeleweka inaonekana, ikionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa dampu au mahali pakutupa taka.

Mandhari ya picha inaonyesha punda milia wawili wamesimama kwenye nyasi kavu yenye rangi ya dhahabu. Nyuma yao kuna jiji lenye majengo marefu, linalochomoza mbele ya milima, chini ya anga lenye mawingu meupe. Punda milia mmoja anaonekana akiegemea mwenzake, jambo linaloashiria urafiki au ukaribu. Taswira hii inawakilisha kipekee, makutano ya wanyama pori na maendeleo ya miji nchini Kenya.

Katika mandhari hii kundi la impala linachungwa chini ya mti mkubwa wenye matawi mengi yaliyotapakaa. Nyasi ndefu za kijani kibichi na kavu zimeenea kwenye ardhi zikionyesha mazingira ya savannah .Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika ikiongeza uzuri wa asili.

Mwanamke amesimama karibu na vyungu vikubwa vitatu vya kupikia vilivyopangwa kando ya ukuta wenye vigae vyeupe. Amevaa aproni ya buluu, shati la pinki na sketi nyekundu ndefu, na ana kitambaa cheupe kichwani. Vyungu hivyo vinaonekana kuwa vinatumia kuni kama chanzo cha joto, kwani kuna sehemu ya kuwekea kuni chini yake.

Watu kadhaa wanaonekana wakishughulika na vifosi vya mabati yaliyoporomoka ikionyesha eneo la uharibifu. Baadhi ya watu wanabeba mabati huku wengine wakionekana wakisogea kati ya magogo na vipande vingine vya vifosi. Nyuma yao majengo mengine yanaonekana yamebomoka kabisa na umati wa watu umekusanyika.

Twiga mrefu anaonekana akichungulia juu ya uzio, akiangalia moja kwa moja mbele. Uzio huu una rangi ya kijani kibichi na muundo wa kuvutia. Nyuma ya twiga kuna eneo lenye miti na nyasi, likionyesha mazingira yake asilia. Taswira hii inaweza kuwa imechukuliwa katika hifadhi ya twiga jijini Nairobi, ambapo wengi wanaeza kulisha na kuangaliana na twiga wa karibu.

Wanaume kadhaa wamejikusanya kwenye eneo lenye vifusi vingi na uchafu, likionyesha uharibifu mkubwa. Baadhi yao wamebeba vitu na wengine wamekaa kwenye rundo la magogo na mabati. Nyumba zilizojengwa kwa mabati zinaonekana kwa nyuma zikionyesha mazingira ya makaazi duni au mtaa wa mabanda. Hali hii inaonyesha kuashiria athari ya maafa ya asili au ubomoaji wa majengo huku wakaazi wakijaribu kukabiliana na hali hiyo.

Linaonekana eneo la burudani la maji, labda ziwa dogo au bwawa. Watu kadhaa wanaonekana wakifurahia shughuli mbalimbali juu ya maji. Kuna boti mbili za kukanyaga, zinazoendeshwa na watu, na pia boti nyingine nyeupe iliyojaa watu kando. Kwa nyuma, kuna miti mirefu ya kijani kibichi, na pia uzio wa mbao, unaotenganisha maji na eneo la nchi kavu.

Wanaume kadhaa wamevaa fulana za njano zenye kuakisi mwanga, wakiwa wamejishughulisha na usafishaji wa mazingira chafu karibu na maji. Wameinama chini na kutumia vifaa mbalimbali vya kukusanya taka kutoka kwenye maji yaliyotuwama na udongo wenye matope. Nyuma yao, kuna rundo kubwa la taka na makazi duni huku moshi ukifuka kwa mbali. Wanaonekana wamejitolea katika kazi yao ya kusafisha eneo hilo lillioathirika.

Kundi la punda milia limetawanyika kwenye njia ya udongo inayopita kwenye savana yenye nyasi ndefu. Punda milia wengine wanalisha nyasi kando ya njia, huku wengine wakivuka au wamesimama kwenye njia. Kwa mbali majengo ya jiji yanaonekana yakichomoza. Anga ni safi na linaonyesha mwanga wa asubuhi au jioni likiangazia mandhari ya kipekee ambapo wanyama pori na maendeleo ya miji hukutana.

Enoe hili limejaa makazi yaliyojengwa kwa mabati yakipanda juu ya mlima. Nyumba nyingi zina paa zenye kutu zikionyesha umri na hali yake. Nguzo za umeme na nyayo zinaonekana zikisambaa kati ya makazi hayo. Kwa nyuma kuna miti minene inayoashiria eneo la kijani kibichi au misitu.

Mnyama aina ya mbogo aliye na milia ya kahawia na yeupe anaonekana akila majani katika eneo lenye mimea mingi. Kuna uzio wachuma au wavu nyuma yake. Unaoashiria kuwa anaweza kuwa katika hiifadhi ya wanyama pori au bustani ya wanyama. Mimea na miti mingi inaonekana ikiwa kwa wingi ikionyesha mazingira ya asili. Jua linaonekana likiwaka, likitoa mwanga mzuri.

Mtu moja amesimama katikati wa bustani ndogo iliopandwa vizuri akiwa amevaa kofia ngumu wa majano winyano wa kijani kibichi ya usalama na boti za manjano nyuma yake kuna majengo yaliojengwa kwa mabati na mimea mingine ikionyesha mazingira ya makazi duni au eneo la ujenzi, sehemu aliosimama ina njia ndogo iliotengenezwa na mawe na udongo ikionyesha juhudi ya kuboresha mazingira.

Binti mdogo anaonekana kuwa mwanafunzi labda akielekea au akitoka shuleni anapita karibu na kidimbwi cha maji machafu. Nyumba zilizojengwa kwa mabati zinaonekana kwa nyuma zikionyesha mazingira ya makazi duni au mtaa wa mabanda. Bata na vifaranga kadhaa wanatembea karibu na maji wakitafuta chakula. Anga lina mawingu meupe na picha inaonyesha hali asili ya maisha katika eneo kama hilo.

Mifereji miwili iliyo wazi, ikiwa imejaa maji machafu na takataka, inapita katikati ya eneo lenye watu wengi. Takataka mbalimbali, ikiwemo maganda ya mahindi na vipande vya plastiki, vimetapakaa kando ya mifereji. Kwa mbali, umati wa watu unaonekana ukikusanyika, wengine wakiwa wamekaa kando ya mifereji. Hali hii inaonyesha changamoto za usafi wa mazingira na miundo mbinu duni katika eneo lenye makazi ya watu.

Mwanaume ameketi karibu na vyanzo ya maji akionyesha shughuli ya kujaza au kusambaza maji. Chupa na mikebe kadhaa ya maji imewekwa mbele yake ikionyesha uwingi wa maji. Nyuma yake, kuna mfereji uliyochafuliwa na takataka ukionyesha changamoto za usafi wa mazingira. Kwa umbali mwanamke anaonekana akifua nguo ikionyesha maisha ya kila siku katika eneo hilo.

Kifaru kinakula majani katika eneo la wazi lenye nyasi nyingi. Kina rangi ya kahawia na kina pembe moja inayoonekana vizuri. Nyasi zinazozunguka kifaru zina rangi ya kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kiasili na utulivu, yakionyesha makazi yake ya kawaida.

Jukwaani, chini ya hema nyeupe, wachezaji wanne wanaonekana wakifanya densi ya kitamanduni. Wote wamevaa mavazi ya kahawia yaliyopambwa na shanga nyeupe na wanaonekana kuwa na kofia za manyoya. Chini ya jukwaa, watazamaji wakiwemo watoto wanaonekana wakitazama onyesho hilo kwa makini. Mandhari ya jumla inaashiria tukio la kitamaduni au tamasha labda linalofanyika nje.

Watu watatu wanatembea kwenye njia ya udongo ndani ya misitu wenye miti mirefu na kijani kibichi. Mwanaume aliye katikati anaonekana amevalia suti ya kijivu na tie akitembea sambamba na watu wengine wawili. Upande wake wa kushoto kuna mwanaume mwingine anayeonekana kuwa na asili ya Kiafrika akionekana akizungumza kwa ishara, huku upande wa kulia kuna mwanamke aliyevaa nguo yenye michoro mingi. Njia hio imezungukwa na majani yanayoanguka, ikionyesha mazingira ya asili.

Kwenye eneo hili la wazi, kuna mti mmoja mkubwa wenye majani mengi ukiwa umesimama pekee yake katikati. Mbele ya mti huo kuna bwawa dogo la maji likiwa na rangi ya kahawia kijani. Nyasi za kijani kibichi zimefunika ardhi inayozunguka bwawa na mti. Anga lina mawingu meupe, likiashiria hali ya hewa tulivu na ya asili.

Kisasi hii inaonyesha paa wa aina ya tiger akiwa amesimama katikati ya majani mabichi, ana manyoya ya kahawia na pembe fupi akionyesha asili yake ya porini, majani ya kijani kibichi yanamzunguka yakionyesha mazingira ya asili na safi, anaonekana akitazama upande wa kushoto labda akichunguza mazingira yake.

Watu wanne wamevalia fulana za kijani kibichi na glavu wakionekana kusafisha mkondo wa maji uliyojaa takataka. Takataka nyingi zimekusanyika kando ya mkondo huo zikionyesha hali ya uchafuzi wa mazingira. Wanaume hawa wako ndani ya maji meusi, wakitumia mikono yao na zana kukusanya uchafu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu ikiongeza hisia ya kazi ngumu na muhimu.

Mtu mmoja anaonekana akishughilika na mzinga mingi yenye rangi ya bluu na ya manjano. Huku maji yakimwagika kutoka kwenye baadhi zao. Mizinga imebebwa kwenye troli kubwa lenye magurudumu ikionyesha juhudi ya kusafirisha maji. Inawezekana amejaza au kupakua maji labda kwa ajili ya biashara ya kuuza maji. Mandhari inaashiria eneo lenye itaji la maji na biashara hii ni muhimu kwa jamii husika.

Msitu wenye mimea mingi unaonekana ukionyesha mazingira asili. Miti mirefu yenye majani mabichi inajaza sura, ikitoa hisia ya msitu uliochanua. Anga linaonekana kuwa jeupe likiashiria labda ni siku yenye mawingu au asubuhi. Mwonekano wa jumla unaonyesha mandhari ya pori au eneo la hifadhi ya asili.

Makundi matatu ya nyani yanaonekana ambapo mmoja yuko mbele kabisa akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Nyani hao wana manyoya ya rangi ya kahawia kijivu na macho yao yanaonekana wazi. Kuna mimea ya kijani kibichi iliyofifia kwa nyuma, ikionyesha mazingira ya asili kama vile msitu au mbuga ya wanyama. Inaonekana kama wamekusanyika pamoja labda akipumzika au wakitafuta chakula.

Wasichana wawili waliovaa sare nyekundu za shule wanaonekana wakihudumia mimea iliyopandwa ndani ya matairi ya gari yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe. Wanapanda na kuangalia hali ya mimea kwa makini katika mazingira ya shule. Majengo ya shule yanaonekana nyuma yakionyesha eneo safi lenye nafasi ya kutosha. Jitihada hizi zinaonyesha mshikamano wa wanafunzi katika kulinda mazingira na kujifunza kilimo.

Simba wawili wanaonekana wamelala kwenye nyasi. Simba jike lina rangi ya dhahabu na linaonekana likitazama mbele kwa umakini huku simba dume likiwa na rangi ya kahawia na mane nene la giza na linaonekana likifumba macho kidogo. Wamelala katika mazingira ya kijani kibichi yenye miti nyuma yao kuashiria makao yao ya asili. Mandhari inaonyesha utulivu na amani kati ya wanyama hao wawili wakubwa.

Bwawa la maji lenye maji yanayotiririka kwa nguvu linaonekana katikati ya picha. Juu ya bwawa kuna daraja lenye nguzo zenye rangi ya machungwa na reli nyeupe. Miti mirefu yenye majani mabichi inazunguka eneo hilo ikiongeza uzuri wa mazingira. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia yakipita chini ya daraja na kuunda maporomoko madogo.

Watoto kadhaa wameketi chini wakila chakula. Mtoto aliye mbele amevaa nguo ya kijani kibichi, anaonekana akiangalia juu huku akishika chakula chake. Wengine pia wameketi karibu, baadhi yao wakila. Mazingira yanaonekana kuwa ya shuleni au kituo cha jamii na ukuta wa buluu na matofali nyuma yanaonekana.

Simba wawili wanaonekana wakiwa katika eneo la wazi lenye nyasi. Simba mmoja amesimama akitoa sauti mdomo wake ukiwa wazi, huku yule mwingine amelala chini akitazama mbele. Manyoya yao ni meupe na marefu yakionyesha uzuri wao wa asili. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga la buluu, lenye mawingu na eneo tambarare.

Twiga mmoja anasimama kwa fahari katika mazingira ya kijani kibichi. Mimea mirefu na vichaka vinazungukwa mnyama huyu, vikitoa mandhari ya asili, nyuma yake miti mikubwa inaonekana chini ya anga la mawingu meupe. Hii inashiria uwepo wa twiga katika hifadhi au eneo la wanyama pori nchini Kenya.

Kundi la watu linaonekana wakicheza au kufanya maonyesho ya kitamaduni ndani ya jengo kubwa. Wamevaa nguo nyeusi na wamepambwa kwa shanga shingoni, na vifaa vingine vya jadi. Wengine wanashikilia vijiti, wakionyesha uigizaji wa vita au mchezo ya zamani. Nyuma yao kuna vitu vingi vilivyopangwa, ikionyesha kuwa wapo kwenye ukumbi wa matukio.

Inaonekana kuwa mto unaopita katikati ya eneo lenye uchafu mwingi na makazi yasiyo rasmi. Pande zote za mto zimefunikwa na takataka zikiwemo mifuko ya plastiki na vitu vingine vinavyoelea au vilivyokusanyika. Kwa mbali kuna nyumba zilizojengwa na vifaa mbali mbali, zikionyesha hali ya maisha ya chini. Miti michache inaonekana lakini mandhari ya jumla imeharibiwa na shughuli za binadamu.

Inaonekana kuwa makaazi ya watu waliojengwa kwa nyumba ndogo ndogo, nyingi zikiwa na paa za mabati. Katikati ya makaazi hayo kuna mto mdogo au mkondo wa maji unaopita, huku kando yake kukiwa na mimea na nyasi zilizoota. Nguo zimeanikwa nje ya baadhi ya nyumba, zikionyesha shughuli za kawaida za maisha. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu ikiongeza hisia ya unyenyekevu na uhalisia wa maisha katika eneo hili.

Picha hii ina paneli mbili zinazoonyesha mandhari ya asili na ndege. Upande wa kushoto ndege wawili wa rangi nyeusi wametua juu ya mti mkavu chini ya anga yenye mawingu. Upande wa kulia kundi la ndege wadogo wanatafuta chakula kwenye eneo lenye nyasi fupi karibu na mwazi mrefu. Mandhari haya mawili kwa pamoja yanaonyesha tofauti wa makazi ya ndege katika eneo la wazi.

Nyati mweusi mwenye pembe kubwa na zilizo pindika amesimama katikati ya savanna . Macho yake yanaonekana yakitazama moja kwa moja mbele, yakionyesha tahadhari. Eneo linalomzunguka lina nyasi kavu na vichaka vichache, vikionyesha mazingira ya wazi. Kwa mbali, kuna miinuko ya ardhi au milima ikionyesha kina kwa kwenye mandhari. Huenda huyu ni nyati wa kiafrika, anayepatikana katika mbuga za wanyama.

Twiga kadhaa wamejikusanya karibu na eneo lenye udongo mwekundu, wakionyesha shingo zao ndefu na ruwaza za kipekee kwenye miili yao. Mmoja wao anaonekana akiegemea karibu, huku sehemu ya mwili wake tu ikionekana chini kushoto. Nyuma yao miti mirefu na vichaka vinaunda mandhari ya asili, ikipendekeza wako katika hifadhi au makazi ya wanyama pori. Anga ya bluu na mawingu meupe yanaashiria ni siku njema yenye jua kali na hewa nzuri.

Eneo lililo onyeshwa linaonyesha barabara yenye shughuli nyingi , ikiwezekana mji. Gari ndogo la abiria ambalo linaonekana kuwa matatu limesimama mbele likiwa na ishara ya Nakuru direct . Majengo ya kibiashara yanajipanga kando ya barabara yakionyesha mabango mbalimbali ya maduka kama Excel Baby shop. Kuna ishara inayoashiria 2NK sacco 500 , ikionyesha huduma za usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana katikati, ikiwa na magari mengi yakitembea pande zote mbili. Kando ya barabara kuna majengo marefu upande wa kulia yakionyesha maisha ya mjini. Upande wa kushoto kuna njia ya reli inayoendana na barabara .Huku ng'ombe wachache wakilala kando ya barabara na baadhi wakichunga nyasi.

Majengo marefu ya mijini yanaonekana nyuma yakionyesha shughuli za jiji. Mabasi mawili madogo maarufu kama matatu yanasubiri barabarani, yakionyesha alama za saccos tofauti. mojawapo imeandikwa Nyenna sacco Nyahururu na Nyingine Embassava sacco. Mwanaume mmoja amesimama karibu na matatu akionekana kusubiri au kuangalia magari.

Mabasi mawili ya abiria ya rangi ya buluu yamesimama kando ya barabara likionyesha shughuli za usafiri wa umma mjini. Mbele ya mabasi mtu ameshikilia bango lenye namba thirty four labda akionyesha njia au bei ya nauli. Watu kadhaa wanaonekana wakipanda na kushuka mabasi na wengine wakitembea kando ya barabara. Kwa nyuma majengo ya ghorofa na miti yanaonekana ikionyesha mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi.

Mandhari haya yanaonyesha barabara yenye shughuli nyingi kando ya jengo refu lenye rangi ya kahawia. Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu, limeegeshwa upande wa barabara likiwa limepambwa kwa michoro ya rangi ya buluu na sticker mbalimbali. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye lami na wengine wamesimama karibu na basi. Wakionekana kusubiri kusafiri au kufanya shughuli zao.

Jiji lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa na magari na watu wakitembea. Kipau mbele kimewekwa kwenye paa la gari jeupe lenye bango la taksi, lenye rangi ya machungwa na nyeupe. Nyuma yake, barabara imejaa magari mengine, ikiwemo basi lililoandikwa zeylae , na majengo yenye maduka, hali ya anga inaonyesha kuwa ni mchana na shughuli za jiji zinaendelea.

Basi la abiria lenye rangi nyeupe na mistari ya kijani lililoandikwa Citi Hoppa , limesimama barabarani, likionyesha shughuli za usafiri wa umma. Abiria kadhaa wanaonekana wakipanda au kushuka kwenye basi, huku wengine wakitembea kando ya barabara. Kwa nyuma, majengo na miti inaonekana ikionyesha mazingira ya jiji au mtaa wenye shughuli nyingi. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri, ikionyesha mchana wa kawaida.

Katika barabara yenye shughuli nyingi, watu wanatembea na magari yamejaa pande zote mbili. Watu mbalimbali wanaonekana wakishughulika na shughuli zao za kila siku, wengine wakiwa wamebeba mizigo na wengine wakivuka barabara. Kuna mabango ya matangazo yanayoonekana kando ya barabara, yakionyesha biashara mbalimbali. Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma, yakionyesha kuwa eneo hili lina shughuli nyingi za kibiashara.

Maisha ya mtaa yanaonekana, ambapo watu na mabasi wamejazana barabarani. Mwanaume mmoja anaonekana akionyesha mwelekeo labda akiwaita abiria. Pikipiki imesimama karibu na watu, ikionyesha usafiri mwingine. Mabango yenye number na bei yanaonekana yakining'inia yakitangaza huduma.

Magari mawili yaliyopakwa rangi angavu na michoro mbalimbali yameegeshwa barabarani yakionyesha usafiri wa umma. Magari haya yameandikwa maua na yanaonekana kuwa na abiria. Watu wawili wanatembea mbele ya magari haya wakionyesha shughuli za kila siku za jiji. Nyuma yao kuna majengo yenye maduka na biashara mbalimbali.

Gari la abiria lenye rangi ya machungwa, linalofanana na matatu ya Kenya na limepambwa kwa michoro na maandishi, limesimama katikati ya mazingira yenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wanaonekana wakishuka na kupanda gari hilo, wakionyesha shughuli za usafiri wa umma. Karibu na gari kuna bango la matangazo, likionyesha biashara au huduma za karibu. Kwa ujumla, mandhari inaonyesha barabara yenye shughuli nyingi za jiji, labda katika eneo la kibiashara.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana ambapo watu wengi wanaonekana wakitembea na kusubiri usafiri. Kuna basi dogo la rangi ya chungwa mara nyingi hujulikana kama matatu likiwa limefungua milango na abiria wakiingia au kushuka. Majengo marefu ya jiji yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini. Mandhari ya jumla inaonyesha maisha ya kila siku katika jiji lenye shughuli nyingi.

Orodha ya watu wakiwa wamesimama karibu na basi ndogo la abiria ya rangi ya chungwa inaonekana kuwa matatu. Basi hilo lina milango iliyo wazi na mabango aliyo bandikwa kando, nyumba ya basi kuna majengo marefu ya jiji na magari mengine yaliyo simama. Barabara ina nguzo nyeusi na njano zilizoashilia eneo lamaegesho.

Basi la abiria maarufu kama matatu limeegeshwa kando ya barabara enye majengo marefu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo, wengine wanaonekana wakipanda au kushuka. Kuna mabango mbalimbali yaliyoandikwa kwenye kuta za majengo yaliyoko nyuma. Mandhari inaashiria shughuli nyingi za mjini labda katika jiji lenye msongamano wa watu.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari kadhaa ya abiria. Yanaonekana kuwa matatu. Matatu ya mbele ina picha za kupendeza na grafiti zenye rangi nyingi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wengine wakipanda au kushuka kutoka kwenye matatu. Majengo marefu yanaonekana kwa nyuma, yakionyesha mazingira ya jiji. Kuna baadhi ya miti na nguzo za taa barabarani.

Mitaani shughuli nyingi inaonekana ikiwa na mabasi na watu wanaotembea. Basi la manjano linaonekana upande wa kulia huku basi la blue likiwa mbele yake. Mtu mmoja anayeweza kuwa mwanaume anaonekana akitembea katikati ya barabara akipita mashimo yaliyokuwa na maji. Hali ya jumla inaonyesha mandhari ya jiji labda katika eneo la usafiri wa umma yenye watu wengi na shughuli.

Inaonekana kuwa barabara kuu yenye magari mengi na shughuli za kibiashara pande zote mbili. Kuna msongamano wa magari, ikiwemo malori na mabasi yaliyokuwa yakitembea kwa barabara hiyo. Pembeni mwa barabara kuna soko au maduka madogo yenye watu wengi, yakiashiria eneo lenye biashara nyingi. Mandhari kwa jumla yanaonyesha mazingira ya mjini yenye shughuli nyingi na miundo mbinu ya barabarani.

Barafu kubwa ya zege inaonekana ikipita juu ya mto mdogo; ikionyesha muundo wa daraja au njia ya juu. Chini ya daraja maji ya mto yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia. Na kuna takataka zikielea pembeni, zikionyesha uchafuzi wa mazingira. Gari jeupe linaonekana likipita kwenye daraja la chini likionyesha shughuli za usafiri. Kwa mbali kuna miti na mimea ya kijani kibichi, ikionyesha mazingira ya asili.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari na watu wakitembea. Kuna maafisa wawili wa trafiki wakiwa wamesimama barabarani, wamevalia sare zao. Mabasi na magari yamepaki kando ya barabara huku watu wakiwa wamekusanyika karibu. Miti mirefu na majengo yanaonekana kwa nyuma, ikionyesha mazingira ya mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari na watu wengi wakishiriki katika harakati za kila siku. Maafisa wa trafiki wawili wakiwa wamevalia sare zao, wanajitahidi kudhibiti msongamano wa magari na kuhakikisha mtiririko mzuri. Upande wa kushoto, ummati wa watu unaonekana ukikusanyika huku baadhi wakionekana wakisubiri usafiri. Majengo na miti inayozunguka yanaashiria mazingira ya mjini yenye maisha tele.

Barabara kuu pana yenye njia nyingi za magari inaonekana ikipita katikati ya jiji. Magari mengi ya aina tofauti, ikiwemo mabasi na malori, yanaonekana yakitembea barabarani. Kando ya barabara, kuna majengo, baadhi yakiwa marefu na mingine mafupi, pamoja na mifumo ya reli. Baadhi ya ngombe, wanaonekana wakichungwa kando ya barabara, wakionyesha mchanganyiko wa maisha ya mjini na vijijini.

Barabara hii inaonyesha shughuli nyingi za mjini. Basi la Embasava Sacco lililopakwa rangi nyeupe, nyekundu na buluu limesimama mbele, likionyesha jina la Sacco kwenye kioo cha mbele. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamesimama karibu na mabasi mengine nyuma. Majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa mbali, yakionyesha mazingira ya mjini yenye msongamano.

Barabara pana yenye trafiki kidogo inaonekana ikipita chini ya anga la mawingu. Juu ya barabara kuna daraja la kisasa la kuvukia kwa wenda miguu likiunganisha pande mbili za barabara. Magari machache yanaonekana yakitembea kwa pande zote mbili za barabara. Kwa jumla picha inaonyesha miundombinu ya kisasa ya barabara ikiwezekana katika eneo la mijini au viungani.

Barabara kuu pana inaonekana ikiwa imepita katikati ya mandhari yenye mimea mingi ya kijani kibichi. Upande wa kulia, kuna gari jeupe linaloonekana likionyesha mwendo wa usafiri. Kwa mbali kuna bango kubwa la matangazo na miundo mingine ya mijini. Anga ni jeupe na mawingu mepesi ikionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa watu na matatu ambalo ni basi dogo la abiria likiwa limeandikwa Team Petition Prominent . Watu wanatembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida kama vile jeans na t-shirt . Majengo marefu ya jiji yanaonekana pande zote za barabara yakionyesha mazingira ya mjini. Kuna pia mabango ya matangazo yanayoonekana kwa mbali.

Hapa panaonekana ni kituo cha magari ya uchukuzi wa umma maarufu kama matatu, magari yamejipanga kwenye mistari kando ya barabara enye majengo ya maduka mabango mbali mbali, bango moja linaonyesha huduma za usafiri wa moja kwa moja kuekelea Nyeri, watu wachache wanaonekana wakitembea katika eneo hili enye shughuli nyingi.

Inaonekana kuwa barabara yenye shughuli nyingi, iliyojaa watu na matatu. Basi dogo la abiria linaonekana likiwa limeegeshwa upande wa kushoto. Mwanamke amesimama mbele ya matatu, akionekana akitumia simu yake, huku mifuko kadhaa ikiwa imewekwa chini. Kwa nyuma, kuna majengo ya mijini na magari mengi yaliyopakiwa, ikionyesha mazingira ya jiji. Watu wanatembea na kusimama kando ya barabara, wakisubiri usafiri au wakivuka barabara.

Kundi la mabasi madogo yanaonekana yanayojulikana kama matatu. Yameegeshwa kwenye kituo cha basi. Mabasi hayo yana rangi mbalimbali ikiwemo blue ,manjano na nyekundu yote yakiwa na nambari za usajili za Kenya. Nyuma ya mbasi kuna manyumba na majengo ya makazi yakionyesha mazingira ya mjini. Mandhari ya jumla inaonyesha kituo cha usafiri cha umma chenye shughuli nyingi.

Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini. Mbele yake kuna lori kubwa la mzigo lenye rangi ya kijani na nyeupe likiwa barabarani, huku watu wawili wakiwa wamekaa juu yake. Upande wa kushoto wa lori, kuna basi la abiria la rangi ya machungwa na bluu likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Mwanaume mmoja aliyevaa fulana ya bluu na begi mgongoni anatembea mbele akiongea kwenye simu yake mkononi.

Ukuta wa matofali umenyooka mbele ukionyesha ujenzi katika eneo hilo, nyuma ya ukuta kuna jengo la ghorofa ambalo limeonekana bado katika hatua za ujenzi, likiwa na kuta za zege na fursa za madirisha. Miti mirefu inayoonekana upande wa kushoto, na kwa mbali kuna matangi ya maji meusi juu ya paa la jengo lingine. Anga lina mawingu meupe na linatoa mwanga wa asili ikionyesha mazingira ya ukuaji wa miji.

Kuna mtaro mrefu na mpana uliokua umechimbwa ardhini ukionyesha shughuli ya ujenzi au uwekaji wa miundombinu. Kuta za mtaro zimefunikwa na udongo na mawe zikionyesha asili ya udongo. Kwa mbali majengo na mandhari ya mijini yanaonekana, ikionyesha kuwa kazi ii inafanyika karibu na eneo la makazi. Mandhari yote inaashiria maendeleo au ukarabati wa miundombinu.

Eneo la ujenzi wa reli linaonyesha mashine kubwa za manjano zikiwa zimetanda karibu na nyimbo za treni zikionesha kazi nzito. Bomba kubwa la metali limewekwa karibu na reli labda likisubiri kuwekwa. Wafanyakazi kadhaa wakiwa wamevaa nguo za usalama za rangi ya machungwa wanaonekana wakisimamia au kufanya kazi kwenye eneo hilo. Miti au ua mrefu unaonekana kwa mbali ikionyesha mipaka ya eneo la ujenzi.

Maporomoko ya maji yanateremka kutoka kwenye mlima wenye miamba na miti. Maji meupe yanaporomoka kwa kasi yakipiga miamba iliyo chini na kutengeneza povu. Chini ya maporomoko ya maji kuna rundu kubwa la mawe na changarawe zikionyesha nguvu ya mmomonyoko wa maji juu ya maporomoko hayo. Miti na mimea ya kijani kibichi inaashiria mazingira ya asili na safi.

Shimo refu limechimbwa ardhini likionyesha udongo mwekundu na mawe. Kivuli cha watu wawili kinaonekana chini ya shimo, ikionyesha uwepo wao. Upande mmoja wa shimo unaonekana kuwa na udongo mwingi uliotupwa. Eneo hilo linaonekana kuwa kame na kuna nyasi kavu kando upande mwingine. Inaweza kuwa eneo la ujenzi au shimo la asili.